Wachezaji wawili wa kandanda wenye ulemavu wanacheza kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Mmoja amevaa jezi ya kijani na mwingine nyekundu.

Wanariadha wawili wakikimbia, mwanamke amefunikwa macho na amefungwa kwa kamba na mwanamume, wote wanafuatilia Nisaan twenty sixteen , nyuma yao rangi hafifu ya bluu inaonekana.

Kompyuta mbili za mezani zimesimama juu ya meza nyeupe. Kila kompyuta ina skrini nyeusi ya dell, kibodi na kipanya. Vitabu na vitu vingine vidogo vimepangwa kando ya meza. Mandhari inaonekana kuwa chumba cha kompyuta au maktaba.

Mwanariadha Samuel Mushai pamoja na mwongozi wake Jane Kipchumba wanafanya mazoezi uwanjani. Samuel ni mkenya aliyezaliwa 26th Dec 1989. Hushiriki mashindano ya Para Athletics.

Wanamasumbwi wawili wakiwa mazoezi. Mwanamume mmoja amesimama, amevalia vazi ya mchezo na glovu za bluu akishikilia gunia la ngumi. Mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa glovu za kijani na anaonekana kupiga ngumi la gunia. Mazoezi yanafanyika ndani ya ukumbi.

Jengo la matofali yenye paa la vigae viekundu, likiwa limezungukwa na nyasi iliyokatwa vizuri. Kuna njia mbili za mimea zikielekea kwenye mlango wa jengo. Nyuma kuna miti mirefu na jengo lingine lenye paa jekundu.

Kompyuta nyeusi ya Del ikijumuisha skrini na kibodi juu ya meza nyeupe. Nyuma kuna ubao wa mbao na rangi ya samawati inaonekana.

Kompyuta ya mezani yenye skrini, kibodi, kipanya na vipokea sauti vikiwa vimewekwa kwenye meza ambayo ina rangi nyeupe.

Jengo lenye kuta nyeupe na paa la bati ya kahawia. Kwenye ukuta kuna michoro ya wanyama mbali mbali kama twiga, swara na punda milia. Mbele kuna bustani ndogo yenye nyasi iliyopunguzwa na miti.

Kompyuta ya mezani, monitor ya dell na CPU iliyo na nyaya nyingi, kuna kikombe kilichojaa penseli na kalamu pamoja na kanda ya wambiso na karatasi zingine karibu. Juu ya skrini ya kompyuta kuna bango linalosoma internet facility is strictly for educational purposes only .

Wanariadha wawili wa Kenya wakiwa mashindano. Mmoja amevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya Alliance Kimani London 2017 na bandeji ya bluu machoni. Ameinua mikono yake kuashiria ushindi au kumaliza mbio. Mwingine amevaa fulana ya kijani kibichi na maandishi Guide . Akimwongoza mwanariadha wa kwanza.

Ubao mweupe umebandikwa ukutani. Una maandishi ya herufi na maneno. Juu yake kuna mabango ya herufi kubwa na ndogo. Pia kuna kalenda za miezi na siku za wiki. Inaonekana ni darasa la shule.

Ubao wa matangazo wenye rangi ya maroon uliopambwa na ukingo wa buluu na kijani. Juu kuna emoji kubwa ya uso uliotabasamu na kadi yenye maandishi Great progress . Chini yake kuna karatasi nyingi zilizoning'inizwa zikionyesha mazoezi au kazi za shule.

Kompyuta mbili za Dell, kila moja ikiwa na skrini na kibodi, zimewekwa juu ya meza nyeupe. Kuna panya mbili na vitabu vichache karibu nalo.

Ratiba ya masomo ya shule ya msingi wa Thika Road Christian Junior School. Imeandikwa kwa mkono kwenye karatasi ikionyesha masomo na nyakati zake kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa.

Mwanaume aliyevaa suti na tai, akizungumza mbele ya jukwaa akitumia kipaza sauti. Anaonekana akitabasamu kwa furaha. Nyuma yake kuna bango kubwa la KISE conference yenye mada kuhusu uwezeshaji wa watoto wenye ulemavu.

Mlango mwekundu uliopakwa rangi, umewekwa kwenye ukuta wa mawe. Inaaminika kuwa darasa maana una bango lililoandikwa grade 6C , likiashiria maeneo ni ya shule.

Kundi la mabondia wa kiume baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wengine wamesimama wote wakiwa katika mazingira ya mazoezi ya bondi. Baadhi ya mabondia wamevalia glovu za ndondi na helmeti .

Chumba chenye sakafu ya marumaru nyekundu. Kuna rafu mbili za kuhifadhia vitu moja ikiwa ndefu na nyingine fupi. Zote zikiwa na vitu vichache vilivyopangwa juu yake. Ukutani kuna bango lililobandikwa.

Mwanariadha aitwayo Wesley Kipmeli Sang' akiwa amesimama kwenye uwanja wa riadha amevalia fulana nyekundu yenye neno Kenya Mbele. Maelezo chini ya picha yanaonyesha kuwa ni Mkenya aliyezaliwa Machi mwaka wa elfu moja tisaini na nne na anashiriki michezo ya riadha ya walemavu.

Mwanamke Asiya Sururu akifanya mazoezi ya kuendesha matubwi katika mto Oise. Anatabasamu na kuashiria ishara ya peace kwa vidole vyake. Nyuma kuna maji mengi.

Wanamichezo wa Kenya wanaingia uwanjani kwenye hafla ya ufunguzi wa mashindano. Wamevaa sare nyekundu baadhi wakiwa kwenye viti vya magurudumu.

Kitabu cha Health, Safety and Manners reader two, kinaonyesha watoto wenye furaha na shughuli mbalimbali, kipo mezani. Miguu ya mtu inaonekana upande wa chini.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi za mbao. Zimepangwa kwa safu nadhifu. Kuna madirisha makubwa yenye pazia. Kompyuta chache zinaonekana mbali. Inaonekana ni chumba cha mafunzo au elimu.

Kifutio cha ubao mweusi kikiwa na sehemu ya mbao na kitambaa cheusi cha kufutia. Kimekaa juu ya ukingo mweupe na ukuta au mbao. Ukuta una rangi ya kijani kibichi na chini kuna vigae vya sakafu.

Mwanariadha wa kike wa Kenya. Akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, jari daa. Akijianda kukimbia kwenye uwanja, amevalia jezi nyeusi ya neno 'Kenya'. Na onaonekana mwenye nguvu na azma.

Mlingoti mrefu mweupe ukisimama wima angani. Umefika juu kabisa huku ukiwa umeshika bendera. Nyuma yake kuna anga la blue lenye mawingu meupe yanayotawanyika. Chini kuna miti mirefu yenye majani mabichi.

Kundi la wanawake sita wenye ulemavu. Wote wakiwa wamevalia fulana nyekundu zenye neno, Kenya, na wameketi kwenye viti maalum vya magurudumu kwa ajili ya michezo. Wote wanatabasamu na kuonekana kuwa na furaha. Wamejipanga katika duara wakishikana mikono.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa mawe na kuta za rangi ya kahawia, Ina madirisha mengi na inaonekana kuwa ghorofa zaidi ya tatu. Mbele kuna mimea iliyopandwa na bango ndogo lenye maandishi visitors please, pass through the office .

Wanariadha wa Kenya wengine wakiwa kwenye viti vya magurudumu, wakitembea kwenye sherehe. Wote wamevaa nguo nyekundu. Wanaume wamevaa mashati, suruali nyeusi na kofia nyeusi, huku wanawake wamevaa nguo ndefu nyekundu na mapambo ya shingo na mikono.

Mwanamchezo mwanamke, akiwa amevalia kofia na jezi yenye neno Kenya, akitabasamu mbele ya bango lililo na rangi ya buluu na maandishi ya dhahabu kuonyesha amehitimu kwa ajili ya michezo ya Paris.

Jengo lenye ghorofa tatu linaonekana likiwa na kuta za mawe na milango nyekundu. Kila ghorofa lina roshani yenye vizuizi vya chuma. Njia ya zenge inaelekea mbele ya jengo na mimea midogo imepandwa kando yake.

Asiya Sururu Mohammed, mwanamke mkenya aliyekatwa miguu yote miwili, ameketi kwenye kiti na kutabasamu . Amevalia jaketi jekundu lenye mchoro.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu amevalia shati la miraba fulana ya kijivu na jeans ameshikilia mikono yake kwenye gurudumu na ana vitabu viwili vikubwa vimewekwa kwenye mapaja yake.

Bangola, A , book lenye rufu kubwa na ndogo, likiwa limebandikwa ukutani. Chini yake, kuna bango jekundu, lenye neno Happy Birthday lililoundwa kwa herufi za rangi tofauti.

Timu ya kandanda ya Kenya, wachezaji wengi wakiwa na bati na wengine wakiwa wamekatwa miguu. Wote wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya bendera ya Kenya. Wanasimama kwenye uwanja wa mpira wenye nyasi bandia.

Mlingoti mrefu mweupe wa pendera umesimama katikati ya eneo lenye mimea, chini Kuna kitanda cha mauwa na kijaga kilichopunguswa vizuri nyuma kuna pustani bana yenye nyasi kijani kipiji na miti mirefu

Bango ambalo lina ujumbe kuhusu taka linaonyesha usimamizi wa taka shuleni na jirani na aina za taka.

Ukurasa wa kitabu cha mazoezi hesabati kwa watoto wenye maswali ya kujumulisha na kutoa, kwenye ukurasa huo kuna picha za vitu vidudu, kama kiwavi na maamba, baadhi ya majibu yaliyojibiwa na kuwekwa alama ya tiki nyekundi kwa sheria kuwa yamejibiwa kwa usahihi.